Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia suti kamili ya vifaa vya kujikinga akimhudumia mgonjwa ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi. Mfanyakazi huyo anaonekana akishughulika na vifaa vya matibabu karibu na kitanda cha mgonjwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa anaonekana akipokea kitu kutoka kwa mwanamke ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya aliyevalia barako na shati la buluu. Hii inaweza kuwa tukio la chanjo au usambazaji wa misaada labda kuhusiana na kampeni ya chanjo.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa nyeupe na shati jeupe, anaonekana akimpa sindano mtu mwingine aliyevalia nguo zenye rangi mbali mbali. Inaonekana kama tukio la chanjo, labda katika kituo cha afya au kampeni ya chanjo.

Mwanamke aliyevaa vazi la manjano na kitambaa chekundu anaonekana akimhudumia mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa na mwanamke mwingine. Wanaonekana wameketi kwenye benchi na mwanamme mwingine anaonekana nyuma yao.

Chumba cha wagonjwa mahututi hospitalini. Mgonjwa amelala kitandani, huku akihudumiwa na mtaalamu wa afya, aliyevalia mavazi maalumu ya kujikinga. Kuna vifaa vya matibabu karibu na kitanda.

Mhudumu wa afya amevalia barakoa na nguo nyeupe, huku mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti cheupe na amevalia blauzi ya rangi ya samawati, watu wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamesimama. Mandahari ya picha inaonyesha mazingira ya ndani labda ni kituo cha afya au hospitali.

Chumba cha upasuaji ambapo kuna kundi la madaktari na wauguzi wakiwa wamevaa ngo za upasuwaji, barakoa na kofia, wanafanya upasuaji kwa mgonjwa alielazwa kwenye meza, kuna vifaa mbalimbali vya kitabibu.

Mhudumu wa afya anajaza faili la mgonjwa. Faili hilo lina lebo ya hospitali ya serikali kaunta ya Kajiado, hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kajiado. Na inaelezea kuwa ni rekodi ya matibabu ambayo inapaswa kushughulikiwa na watu waliohidhinishwa pekee na inapaswa kuwekwa siri.

Mhudumu wa afya akimpa mtu chanjo katika eneo ambalo linaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya. Watu wengine wanasubiri zamu yao wakiwa wakiwa wamevalia barakoa huku mhudumu huyo akiwa amevalia koti jeupe na aproni ya kijani kibichi.

Timu ya madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wamevaa nguo za upasuaji za kijani na kofia na wengine wao wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Wanaonekana wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyoonekana chumbani pamoja na saa ukutani.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo, mhudumu huyu amevalia barakoa na koti la njano, juu ya shati lenye mistari nyeusi na mieupe. Mtoto amevaa sare ya shule, pia amevaa barakoa na anapokea sindano kwenye mkono wake wa kushoto, mandhari inaonyesha mazingira ya ndani labda zahanati au shule.

Tukio la huduma za afya au matibabu ya bure ambapo watu wamekusanyika na baadhi yao wanapokea huduma kutoka kwa watu wa huduma walio kwenye meza iliyojaa dawa na vifaa vya matibabu. Watu wengine wanasubiri kwa nyuma na kuna hema la bluu lilinaonekana upande wa kulia.

Mwanaume aliyeketi chini na kundi la watu, wengi wao wakiwa ni watoto, katika mazingira ambayo yanaonekana kuwa ya kijijini. Mwanaume anaonekana akieleza kitu kwenye karatasi au kitambaa kilichoenea chini, labda akielezea au akionyesha watu ambao wamemzunguka. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti iliyokauka na anga, ikionyesha mazingira ya ukame au msimu wa kiangazi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya bluu, wakishiriki katika tukio ambalo linaweza kuwa zoezi la matibabu au msaada wa kwanza. Mtu mmoja amevalia glavu na anaonekana kumhudumia mwingine. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa nje, labda katika eneo la shule au chuo.

Wanawake wawili waliovaa sare nyekundu na kofia za upasuaji za kijani pamoja na glavu za matibabu; wanaonekana wakiandaa vifaa vya matibabu kwenye meza. Kuna chupa za maji, dawa na vifaa vingine vya matibabu.

Gari la kliniki ambalo linaonekana kuwa linatoa huduma za afya kwa jamii. Kuna watu wamesimama karibu na gari hilo, wengine wakiwa wamekaa chini wakisubiri kuhudumiwa. Wako katika mazingira ya nje.

Daktari wa meno akiwa amevalia barakoa na glovu akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na daktari anachunguza au kutibu meno ya mgonjwa. Kuna vifaa vya meno vinavyoonekana karibu na daktari.

Watu wawili wanaoonekana kuwa wahudumu wa afya wakiwa wamvalia mavazi ya buluu ya upasuaji na kofia za upasuaji. Mmoja wao yuko karibu na kifaa cha matibabu au mashine yenye vifungo au skrini. Anaonekana kufanya kazi au kumhudumia mgonjwa, ingawa mginjwa haonekani wazi.

Daktari wa meno akifanya kazi kwa mgonjwa. Daktari amevaa glavu na anatumia vifaa vya meno kufanya utaratibu fulani. Mgonjwa amekaa na mdomo wazi huku daktari akifanya kazi kwenye meno yake. Hii inaonyesha mazingira ya matibabu ya meno.

Meno kabla na baada ya matibabu, kwenye picha ya juu, meno yanaonekana yakiwa na pengo na hayajasafishwa vizuri, picha ya chini inaonyesha meno baada ya matibabu yakiwa yamesawazishwa na kungaa.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe na glavu za bluu, ameshikilia picha ya meno. Mgonjwa mwanamke mweusi mwenye tabasamu, ameketi kwenye kiti. Picha Ile inaonyesha meno yote na mifupa ya taya. Mandhari ni ya ofisi ya daktari wa meno na kuna vifaa vingine vya meno vinavyoonekana nyuma.

Mtaalamu wa Afya ambaye anaweza kuwa daktari wa meno anampatia mgonjwa huduma ya matibabu. Mgonjwa amelala kwenye kiti na kufunikiwa na blanketi, huku mtaalamu akiwa amevalia mavazi ya kazi ya buluu na glavu, akifanya kazi karibu na uso wa mgonjwa.

Meno ya binadamu kabla na baada ya kung'arishwa. Meno ya juu yanaonekana kuwa na madoa na rangi ya manjano kabla ya kung'arishwa huku meno ya chini yanaonekana meupe na safi baada ya kung'arishwa. Tofauti kati ya meno kabla na baada ya kung'arishwa inaonyesha ufanisi wa utaratibu wa kung'arisha meno.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari amevalia glavu na barakoa na anatumia vifaa maalum vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefungua mdomo. Pia, tunaona vifaa vingine vya meno nyuma.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa ya kijani kibichi na glavu nyeupe. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na mdomo wake umefunguliwa. Daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza mgonjwa.

Eneo lililoharibiwa vibaya, linaonekana kuwa makazi yasiyo rasmi, baada ya moto. Kuna mabaki mengi ya bati zilizochomwa na vifaa vingine vya ujenzi vilivyoharibiwa vikiwa vimetapakaa chini. watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakisimama katikati ya vifusi. Baadhi yao wakiwa wamekusanyika. Nyuma kuna miti na mimea na anga ni safi na bluu.

Watu watatu wakiwa wamevalia sare za wazima moto na kofia za buluu. Nyuma yao kuna miti na majengo na pia kuna lori la zima moto jekundu linaloonekana kwa umbali, upande wa kulia. Wako nje kwenye eneo lenye nyasi.

Mwanamke amebeba guni akubwa kichwani mwake na mwanaume aliyevaa barakoa na glavu anamsaidia au anamkabidhi guni hilo. Tukio hili linaweza kuwa linahusiana na usambazaji wa msaada kama vile chakula au vifaa vingine muhimu katika jamii iliyoadhirika.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji ya mafuriko, labda wakifanya shughuli za msaada au uokoaji. Baadhi yao wamevalia fulana zenye nyekundu na wanabeba vitu ikiwemo sanduku, au vyombo vya rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonyesha nyumba na majengo yaliozingirwa na maji ya mafuriko, kuashiria hali ya dharura au janga.

Eneo ambalo limeteketea kwa moto mkubwa. Moshi mweusi mzito na miali ya moto inaonekana ikipanda juu kutoka kwenye jengo. Kuna watu kadhaa wamesimama barabarani na maeneo ya jirani, huku magari yakionekana pia.

Watu kadhaa wakiwa kwenye mashua. Wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu, zenye nembo za msalaba mwekundu. Wanasafiri kwenye maji yenye matope, au yaliyofurika. Karibu na mimea minene, labda wakifanya shughuli za uokoaji au kutoa msaada wakati wa mafuriko.

Kundi la watu wakipita kwenye maji mengi ya mafuriko, ambayo yanaonekana kua ya rangi ya udongo au tope. Wanaonekana kua katika eneo lenye mimea au miti pande zote mbili. Baadhi ya watu wamevalia jaketi za kuokoa maisha, zenye rangi nyekundu au machungwa, na mmoja wa watu hao amebeba chombo kikubwa cha buluu kichwani.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye udongo mwekundu na kavu akiwa amezungukwa na kundi la mbuzi weupe. Nyuma yao kuna miti na mimea michache, kando yao kuna eneo lenye udongo wenye matope au unyevunyevu.

Kundi la watu wakiwemo watoto wakisimama kwenye maji ya mafuriko mbele ya majengo. Watu wengine wanaonekana wakiwa juu ya ukuta au ngazi. Maji yanaonekana kuwa machafu na yamejaa matope. Hali hii inaonekana kuwa ya hatari kutokana na mafuriko.

Kundi la wazimamoto wakiwa kazini. Wamevalia mavazi ya kujilinda na kofia za rangi tofauti. Wanashugulikia moto au dharura nyingine wakitumia zana kama vile bomba la maji. Tukio hili linaweza kuwa la hatari na wazimamoto wanajitahidi kulinda usalama wa wengine.

Madaktari wanaotoa huduma za usafiri wa dharura wa matibabu wa wagonjwa wanamhudumia mgonjwa karibu na ndege huku wakiwa wamevaa sare nyekundu na barakoa huku mgonjwa akiwa amelazwa kwenye machela iliyo na vifaa vya matibabu.

Magari ya zima moto yanaonekana yameegezwa na wafanyakazi katika harakati za kazi. Mandhari ni ya usiku na taa zinazowaka zinaashiria kuwa huenda kuna operesheni inayoendelea au maandalizi ya dharura.

Kundi la wazima moto wakikimbia kwenye barabara yenye maji. Wanavaa sare za wazima moto na kofia ngumu za rangi ya njano. Nyuma yao, kuna gari la zimamoto na majengo. Hali ya anga inaonekana kuwa ya mawingu.

Kundi la watu wakifanya kazi ya mikono wakichimba au kufany kazi kwenye mtaro au mfumo wa mifereji ya maji. Wanaonekana wakiwa katika eneo lenye udongo na mimea karibu na kile kinachoonekana kuwa bomba la maji au handaki.

Mandhari ya mto unapopita eneo lenye miti iliyokatwa au mashina ya miti. Ukiendelea kuelekea kwenye ziwa au bwawa kubwa wakati wa machweo au jua linapozama. Anga lina rangi ya waridi na machungwa, zikionekana kutafakari kwenye maji ya ziwa. Kuna nyaya za umeme au simu zinazopita angani juu ya mazingira haya. Mandhari yote yanaonekana kuwa tulivu na yenye rangi nzuri za asili.

Shamba aa mizabibu, lenye mistari mirefu ya mimea ya mizabibu iliyopandwa kwa mpangilio, ikiwa na majani mabichi na udongo wenye rangi ya kahawia katikati ya mistari. Anga linaonekana kuwa jeupe na mawingu mchache na jua linaonekana kuangaza juu ya shamba.

Gari jekundu lililofunikwa na mti mkubwa ulioanguka, lada kutokana na doruba au upepo mkali. Nyuma ya gari kuna mti mwingine na nyumba. Upande wa kulia kuna mtu anayeonekana akitembea.

Mtaalamu wa afya labda daktari au muuguzi akiwa katika mchakato wa kunawa mikono kabla ya upasuaji. Mtaalamu huyu amevalia kofia ya upasuaji na barakoa na anaonekana akisugua mikono yake kwa sabuni maalum chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba.

Mandhari ya milima yenye mawingu meupe angani. Milima ina rangi ya kijani kibichi na udhurungi inaonekana kutoka juu. Kuna barabara inayopita katikati ya milima. Mandhari yote yanaonekana kuwa ya amani na ya kuvutia.

Mwanamke aliyevalia sare ya hospitali akiwa amesimama karibu na kitanda cha watoto wachanga cha kisasa ambacho kinaonekana kuwa na mtoto mchanga ndani . Kitanda hicho kimeunganishwa na vifaa mbalimbali vya matibabu. Chumba kina kuta za rangi ya pinki na sakafu ya vigae. Kuna pia meza ndogo ya pembeni yenye vifaa vingine vya matibabu.

Chumba cha hospitali chenye , dirisha ngazi na mabango ya habari ukutani. Kuna mfumo wa dripu inayoning'inia kutoka kwenye stendi ya chuma. Mabango ukutani yanaeleza taratibu mbalimbali za matibabu. Chumba kinaonekana kuwa na kuta za rangi ya krimu na msingi wa rangi ya waridi.

Dawati la kazi lenye kompyuta ya mezani, kibodi, kipanya na vifaa vingine vidogo kama vile rimoti. Dawati hili lina rangi ya kahawia iliyokolea na lina shimo ndogo upande moja. Kuna kitabu cheusi juu yake upande wa kulia.

Kitanda hiki ni maalum Kwa ajili ya watoto wachanga, kinachoitwa kiangulio cha watoto. Ni muhimi Sana Kwa kuwalinda watoto waliozaliwa kabla ya wakati, au wale wanaohitaji uangalizi maalum.

Mwanamme aliyeketi kwenye dawati, akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono yake, akionyesha uchovu au mfathaiko. Komputa ndogo, miwani, na vitabu viko mezani karibu naye. Dirisha linaonekana nyuma yake, likionyesha mazingira ya ndani au ofisi.

Miguu miwili ya mtu iliyofungwa minyororo mizito yenye kufuli kwenye vifundo vya miguu. Mtu huyu amevalia suruali yenye miraba nyekundu na nyeupe na viatu vya bluu. Mguu na minyororo imelala chini ambayo inaonekana kuwa udongo au ardhi chafu. Mnyororo mmoja unaonekana ukiendelea kwa umbali kuelekea kushoto.

Mhudumu wa afya aliyevaa glavu za buluu anaonekana akimpa mtoto mchanga dawa kwa sindano mdomoni. Mama wa mtoto aliyevaa barakoa na nguo nyekundu anashikilia mtoto kwa upendo. Mtoto amevaa kofia ya waridi na nguo yenye maua meupe. Mandhari yanaonekana kuwa kituo cha afya, labda wakati wa chanjo au uchunguzi wa kawaida wa afya.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone mdomoni. Mtu mzima anashikilia matone karibu na mdomo wa mtoto na mwingine amesimama karibu. Tukio hili linafanyika nje na miti na mimea inaonekana nyuma. Chanjo hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya afya ya umma kama vile chanjo ya polio .

Mtu ambaye anaweza kuwa mhudumu wa afya amevalia glavu na anaonekana akifanya kipimo cha kuchoma kidole kwenye mkono wa mtu mwingine, labda kwa ajili ya kupima damu au kujua hali ya afya.

Mwanamke ambaye anaweza kuwa mfanyakazi wa afya, labda nesi, akiwa amevalia barakoa, na anajiandaa kudunga sindano, na anaonekana akichota dawa, kutoka kwenye chupa ndogo, kwa kutumia sindano.

Kundi la watu, wakiwa wamekusanyika nje. Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na nguo zenye rangi nyingi, anatoa kitu kwa mtoto mdogo ambaye ameketi kwenye kiti. Inaonekana kama anampa mtoto dawa au chanjo ya mdomo, huku watu wengine wakisubiri karibu.

Mwanamke aliye keti kitandani akiwa ameshika mtoto mchanga, huku mwanaume amesimama karibu naye anaonekana kumsaidia au kumtunza mtoto huyo. Wote wako ndani ya chumba kinacho onekana kuwa cha kulala au wodi ya hospitali na kuna vitu vingine vya nyumbani au vya hospitali nyuma yao.

Mwalimu aliyevaa gauni la rangi ya pinki na barakoa amesimama karibu na meza akiwasaidia wanafunzi. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye meza wakiwa wamevalia sare za shule na barakoa. Wanaonekana wakisoma vitabu na kuandika. Nyuma ya darasa kuna ubao mweusi na dirisha.

Watu wakiwa katika eneo la wazi, wakionekana kama wanafanya shughuli ya matibabu, au afya. Kuna mwanamke aliyevaa kitambaa kichwani, na nguo nyekundu, akimshughulikia mtoto mdogo ambaye amelala chini. Watu wengine wanaonekana wamesimama karibu, wakishuhudia, au kusaidia.

Mwanamke ambaye anawezakuwa mama au mlezi amewabeba watoto wawili wachanga mwilini kwa ngozi kwa ngozi. Hii husaidia katika kuweka joto la mwili wa mtoto, kumnyonyesha kwa urahisi na kumpa uhakika wa usalama.

Mwanamke aliyevaa barakoa, koti la bluu na shati jekundu anampa mtoto dawa ta kumeza huku amemshikilia kichwa. Inaweza kuwa ni nje ama ndani ya nyumba.

Mtoto mchanga amelala chali kwenye kitanda kilichofunikiwa kwa blanketi la rangi nyingi. Mtu mzima amesimama karibu na kitanda, akimshika mtoto. Kuna vitu vingine kama vile chupa za maji na vifaa vingine vya matibabu vinavyoonekana nyuma.

Daktari wa meno anamfanyia mgonjwa matibabu. Daktari amevalia kofia ya upasuaji, kikinga uso na glavu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na anaonekana kuwa na mdomo wazi. Kuna vifaa vya meno kwenye meza karibu na mgonjwa.

Mtu anayepokea chanjo, ambaye amevaa nguo za rangi ya kijani na maua na mhudumu wa afya aliyevaa mavazi meupe ya kinga na glavu nyeupe. Sindano inaonekana ikiingizwa kwenye mkono wa mtu huyo.

Mtu ananawa mikono yake kwa sabuni na maji kutoka kwene bomba hadi kwenye ndoo. Kitendo hiki ni muhimu kwani mipango ya afya ya umma mara mingi husisitiza kunawa mikono kama sehemu muhimu katika kuzuia kuenea kwa magonjwa kama vile kipindupindu.

Mwanamke akiwa amevalia gauni nyekundu na barakoa akishika simu na kuangalia maji ya kimiminika kutoka kwenye bomba kwenda kwenye ndoo za manjano. Mwanamume mwingine amesimama nyuma ya dirisha la wabu, pia amevaa barakoa. Hii inaweza kuwa picha ya watu wakipata maji katika eneo la umma.

Mwanafunzi anaosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono. Mwanafunzi huyo amevalia sare ya shule na mhudumu wa afya amesimama karibu yake akimwangalia. Mandhari inaonyesha jengo la shule.

Mwanaume ameinama akimnyoosha mwanariadha alielala chini. Mwanaume alieinama amevaa shati jeusi na suruali nyeusi. Mwanariadha alielala chini amevaa vesti nyeusi na suruali nyeusi. Wako kwenye ukumbi wa michezo. Kuna watu wengine nyuma ambao hawako kwenye umakini.

Dakatari akiwa anamchunguza mgonjwa kwenye kitanda cha matibabu. Mgonjwa amelala huku daktari akishika mguu wake. Kwenye meza kuna vifaa vya matibabu. Mgonjwa amevaa shati jekundu na daktari amevaa koti jeupe.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wakiwa kwenye uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu na nyeupe na soksi nyekundu, huku mchezaji mwingine amevaa soksi za buluu na jezi nyeupe. Chini yao kuna mtazamo mwingine wa miguu yao wakati wanacheza. Huku nyasi na vumbi zikionekana kupaa hewani.

Mti mdogo wenye majani mabichi mengi katikati ukiwa umepandwa kwenye udongo. Nyuma yake kuna miti mingine mikubwa na majani marefu na upande wa kulia, kuna muundo wa mbao unaofanana kipanda au gala. Anga ni safi na inaonekana kuwa na jua kali.

Mmea wenye majani mabichi ukionekana kuwa katiaka mazingira ya asili au bustani. Majani ni mengi na yana rangi ya kijani kibichi . Kuna mwanga wa jua unaopenya kupitia majani na mandhari ya jua yanaonekana kuwa na mimea mingine au vichaka.

Mimea ambayo ina majani membamba na kijani kibichi na baadhi ya sehemu zinaonekana kuwa na matawi yaliyokauka au yaliyokufa katikati ya ukuaji mpya. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na yenye mimea mingi.

Mmea ambao unaonekana kuwa mmea wa mbarika. Majani yake makubwa yenye umbo la mkono, yanaonekana wazi, na baadhi ya matunda au maua yanaweza kuonekana katikati ya majani. Nyuma ya mmea, kuna anga la blue safi, na miti mingine au mimea, ikionyesha mazingira ya nje.

Mimea yenye majani mengi ya kijani kibichi ikiwezekana vichaka au miti midogo iliyopigwa picha nje chini ya anga la buluu na jua kali huku baadhi ya miti mikubwa ikionekana kwa umbali nyuma.

Shamba la mimea labda mahindi chini ya anga safi labuuu. Mbele kuna mimea yenye majani na shima na baadhi ya majani yanaonekana kukauka au kuwa na rangi ya kahawia. Nyuma, shamba linaonekana kuenea mbali na miti a vichaka vinaonekana kando ya upeo wa macho.

Mmea unaoonekana kama mti mdogo au kichaka, ukiwa umesimama katikati ya mimea mingine ya porini au mashamba. Majani yake yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na baadhi yakiwa na rangi ya kahawia au njano; ikionyesha labda ukame au mabadiliko ya msimu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingine na mimea, ikipendekeza eneo la asili au la kilimo.

Mmea ambao unaonekana kuwa aina ya mti au kichaka ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Mmea huu umesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi ikiwezekana shambani au msituni huku kukiwa na mimea mingine na miti kwa nyuma. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza kwenye majani na kuunda vivuli.

Mmea uliyo na majani ya kijani kibichi yenye umbo la mviringo na meno madogo pembezoni. Majani haya yamepangwa kwa jozi, kando ya shina. Mandhari ya nyuma ina ukuta wa rangi ya udongo na mimea mingine iliyochanganyika.

Mimea wenye Majani ya kijani na mau ya manjano. Mimea huu unaonekana kukuwa porini na kuna miti mingine nyuma yake, mau yanaonekana kuwa katika makundi na baadhi ya mbegu zinaonekana zikiwa zimekauka. Hii inaweza kuwa imepikwa katika bustani au sehemu ya asili.

Shamba dogo lenye vitunguu maji au liki iliyopandwa. Shamba hilo linaonekana kuwa na nyasi na mimea mingine midogo iliyochanganyika na vitunguu. Kuna uzio wa mbao nyuma ya shamba na sehemu ya jengo la mbao upande wa kushoto.

Mimea hii ina majani ya kijani kibichi, na inaweza kutumika kwa madhumuni ya upishi na matibabu. Mimea hii inafaa sana kwa kutengeneza chai, kuboresha ladha , na kutibu magonjwa kama vile kikohozi na mafua.

Mmea ambao una maua madogo meupe na njano. Mmea umesimama juu ya ardhi yenye mawe na nyuma yake kuna miguu ya mtu amevaa viatu. Pia kuna mawe na nyasi kidogo nyuma. Mmea huu upatikana sana katika maeneo mengi ya tropiki na inajulikana kwa uwezo wake wa kutibu majeraha na matatizo mengine ya kiafya.